Vipande kadhaa vya nyama aina ya mshikaki vilivyochomwa na zenye rangi ya hudhurungi iliyokolea vimewekwa kwenye sahani ya chuma. Mlo huo umepakwa saladi iliyotengenezwa na kabegi na karoti. Mchuzi mwepesi unaonekana karibu na saladi. Chakula kimewekwa juu ya mkeka wa meza yenye muundo wa kipekee.

Vipande vya nyama aina ya mishikaki vimepikwa kwenye vijiti na kuchomwa juu ya makaa. Kila moja ina rangi ya hudhurungi na manjano ikionyesha kuwa vimepakwa viungo maalum .Vimepangwa kwa umaridadi kwenye chuma cha kuchomea kwa mwonekano ni kitoweo kitamu kinachovutia.

Mishkaki ka𝑑ha𝑎 ya nyama iliyopikwa inaonekana ikichomwa kwenye grili, nyama hiyo imepakwa viungo vya rangi ya hudhurungi na inaonekana kuwa na la𝑑ℎa tamu. Mishkaki imepangwa kwa safu na inangoja tayari kuliwa.

Mpishi mwanaume aliyevaa sare nyeusi akichoma samaki kwenye chuma juu ya makaa. Wateja kadhaa wamesimama nyuma wakisubiri, mbele kuna meza ndogo yenye kioo. Kibanda hicho kimefunikwa na hema jeupe.

Sahani tatu vyenye rangi nyeupe na umbo la mviringo vimeekelewa vyakula. Sahani ya kwanza ina wali uliokaangwa, mchuzi wa nyama na yai moja. Ya pili ina samosa yenye umbo la pembetatu na la tatu, lina mchuzi wenye rangi wa hudhurungi.

Ardhi yenye miteremko ina nyasi na mimea mingi. Kuna miti mikubwa inayosimama imara juu ya kilima. Kwa mbali, kuna nyumba iliyo na paa la nyasi na kuta za samawati, ikiwa zimejificha. Anga ni la mawingu na hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Wakati ni usiku napo kunaduka la maziwa lenye jina Destiny Dairies na bango la ng'ombe. Mbele ya duka kuna mashine ya kutoa maziwa na watu kadhaa wamesimama hapo. Mmoja wao amevaa koti jekundu, jezi yenye nambari tano moja. Wengine wameshika chupa kuonyesha kuwa wanataka kununua maziwa.

Rundo kubwa la mikungu ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Zimepangwa juu ya meza zikiwa na mikungu mingi na baadhi bado zimeunganishwa kwenye shina maandhari ya nyuma inaonyesha umati wa watu na miti iliyofifia.

Katika bakuli nyeupe lenye umbo la mviringo na nakshi ya maua, kuna vipande vingi vya vitafunio vilivyokaangwa. Vitafunio hivyo vina rangi ya chungwa kahawia na vimepikwa vizuri. Vimeonekana kama vitafunio aina ya bajia au viazi.

Sahani nyeupe yenye umbo la mviringo imejaa aina mbalimbali za chakula. Kuna mchele wa kukaanga, chapati mbili zilizokatwa pembe tatu na nyama iliyopikwa. Kuna mboga za kijani na saladi ya nyanya na pilipili iliyokatwa vizuri. Mlo huo unaonekana wa kupendeza.

Sehemu ya bustani yenye njia ya kutembea iliyotengenezwa kwa mawe. Njia inapita katikati ya safu ya miti mirefu yenye shina pana na majani mengi. Upande wa kushoto kuna jengo dogo, nyasi iliyonyolewa vizuri imezunguka njia.

Njia ya kutembea iliyotengenezwa kwa mawe, inaongoza kati ya safu ya miti mirefu. Miti mingine ina majani mengi ikitoa kivuli. Nyasi ya kijani kibichi, imefunika pande zote mbili za njia. Mwangaza wa jua unafanya sehemu ya nyuma kuwa angavu.

Miti ya migomba kadhaa, yalio katika hatua mbalimbali za ukuzi. Miti hizo moja zina majani yenye rangi ya hudhurungi, na mengine ya kijani kibichi. Milima imefunikwa na miti, ikionyesha mazingira asilia. Baadhi ya majani ya migomba yamekatika, na kuonyesha miti mingine iliyoota nyuma yao.

Mikungu kadhaa ya ndizi mbichi imetengwa kwenye ardhi. Kila tawi lina ndizi nyingi ya rangi ya kijani. Vipande hivyo vimepangwa pamoja vikifunika sehemu kubwa ya ardhi. Baadhi ya ndizi zinaonekana kubwa kuliko nyingine na zote zimeunganishwa kwenye mti wa ndizi.

Sahani mbili za waridi zimejaa vipande vya dhahabu vya vitafunio vinavyofanana na kachori katikati, kuna bakuli mbili ndogo za kioo moja ikiwa na unga wa njano na mingine ina mchuuzi wa rangi wa udhurungi ama nyekundu, yote haya yameekwa juu ya meza ya mbao tayari kuliwa.

Meza ndefu imejazwa na viungo mbalimbali vikiwa ndani ya vyombo vya plastiki, vyombo vingine vimandikwa majina kama MADRAS CURRY, VEGETABLE CURRY NA CHICHEN MASALA. Rangi ya viungo vinatofautana kwanzia manjano, hudhurungi na rangi ya kijivu, vyombo vingine vimejaa viungo vingine bila maandishi.

Kuna mhogo wenye rangi ya hudhurungi uliokatwa katikati na kunyunyiziwa pilipili yenye rangi nyekundu. Nyuma kuna kipande cha limau kilichokatwa nusu, kando yake kuna karatasi lililojaa kipilipili yenye rangi nyekundu. Mhogo huo umekelewa juu kipande ya gazeti.

Mtu amevaa shati ya buluu anashika samaki mweupe kwa mkono wake meza imefunikwa na kitambaa cha samawati na imejazwa dagaa, kamba na samaki aina mbali mbali. Katika mandhari ya nyuma kuna mizani ya machungwa na chupa kubwa.

Duka la samaki likiwa na mirundiko ya samaki waliopangwa kwa uangalifu kwenye gazeti. Samaki hao ni wapya na miili yao ina rangi ya fedha au kijivu. Muuzaji amevaa koti la samawati akiyegemea ukuta wa duka nyuma kuna ndoo beseni na vitu vingine vilivyotumika.

Mwanaume mwenye shati nyeupe na samawati anasimama nyuma ya meza yenye samaki wengi waliokaangwa. Samaki hao wamepangwa kwa uangalifu wakionekana wako tayari kuuzwa. Samaki ni wa aina mbalimbali wametengenezwa kwenye meza. Hii inaonekana kuwa ni soko la vyakula au mahali pa kuuzia samaki.

Kuna vyombo kadhaa vya plastiki vilivyojaa viungo au nafaka mbali mbali vimepangwa kwa uangalifu kwenye meza yenye rangi ya kijani. Viungo hivyo vina rangi nyingi vikiwemo njano, chungwa, nyekundu, hudhurungi na kijivu. Baadhi ya vyombo vina unga na vingine mbegu. Hii ni mazingira ya soko na mtu anaonekana akipumzika kwa mbali.

Nyama aina ya mshikaki yenye rangi ya hudhurungi inaonekana kuwa kimepakwa viungo kadhaa. Imewekwa juu ya moto. Mkono wa mtu inageuza mishikaki ya nyama iliyopikwa. Joto la makaa linasababisha moto kuwaka. Nyama hiyo imepangwa vizuri juu ya chuma ya kuchomea.

Kundi la wanawake watano waliovalia leso wamekusanyika karibu na vyombo kadhaa. Mwanamke aliye katikati mwenye shati nyekundu, anachota kitu kutoka kwa sufuria kubwa ya chuma na kukiinamisha kwenye bakuli ndogo. Wanawake wengine wametazama, baadhi wameketi chini.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati ya kijivu na suruali ya samawati amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi. Anaonekana ameinama kwenye miti. Rundo hilo la ndizi limepangwa vizuri na zina rangi ya kijani kibichi. Nyuma ya mtu kuna miti mingine mengi ya ndizi.

Ufuo wa mchanga wenye rangi nyeupe unaonekana ukienea kuna mstari wa miti ya minazi iliyo mirefu anga inaonekana kama la mawingu na hali ya hewa ya ukungu, kuna nyayo chache za watu kwenye mchanga.

Chakula kimeandaliwa katika sahani ambao kuna samaki mzima uliopikwa pamoja na mchele mweupe kwa wingi. Sahani ndogo iliyotenganishwa na sehemu tatu ina mboga tatu tofauti zilizopikwa kama kachumbari na maharagwe. Vyakula vyote viko mezani tayari kuliwa.

Sinia kubwa ya chuma imejaa mlo wa wali wa rangi ya manjano nyama uliyo na mchuzi mzito wa kukaangwa na saladi, aina mbili ya mchuzi unaonekana juu ya mlo, chakula hicho kimepangwa kwa njia ya kutamanika.

Nyumba yenye ukuta wa hudhurungi imejengwa kwa mawe na madirisha meupe. Mlango una pazia lenye mistari meusi na meupe. Nyuma ya nyumba kuna mimea mingi kuna uzio ambao uliopakwa rangi ya kijivu mbele ya nyumba.

Mlo unaojumuisha samaki mkubwa aliyepikwa kwenye mchuzi mzito wenye rangi hudhurungi, juu yake kuna vipande vya pilipili iliyo jekundu na kijani kibichi. Kando ya samaki huyu kuna bakuli mbili za kando zenye mboga za majani zilizokaangwa.

Samaki mzima aliyepikwa amewekwa kwenye sahani nyeusi chenye umbo la mviringo. Chakula hiki kimewekwa na mchele mweupe, mboga ya kijani kibichi na vipande vya limau. Bakuli ndogo jeupe lenye mchuzi wa rangi ya manjano liko kando ya samaki.

Ardhi yenye udongo wenye rangi ya hudhurungi na mimea mingi inaonekana. 𝐵𝑎𝑎𝑑ℎ𝑖 ya mimea hiyo ina maua 𝑚𝑎dogo 𝑚𝑎dogo ya rangi ya manjano. Kichaka cha kijani kibichi, kimejaa na kina kuwa kando ya udongo huo.

Njia ya mawe inatoka mbele kwenda nyuma ikiwa imefunikwa na majani marefu, miti mirefu yenye majani mengi imepengwa pande zote mbili, novu ya jua inachomoza kupitia kwenye majani na inaashiria kuwa ni mchana.

Maandalizi ya chakula yanaendelea kwenye jiko la makaa lenye moto. Chungu cheusi kipo juu ya moto huo kikiwa na mafuta. Sahani iliyojaa vyakula viwili tofauti vyenye rangi ya manjano na kahawia vimewekwa juu ya karatasi ya gazeti. Pembeni kuna bakuli lenye viazi vilivyokatwa. Vyakula hivi vipo sokoni.

Mhudumu mwanamke, amebeba trei iliyojaza nazi tatu ziliyokatwa kila mmoja ikiwa na mrija mweusi wa kunywea. Tabasamu linaonekana usoni mwake huku akiwa amevaa fulana nyeupe. Analeta vinywaji hivi kwenye mazingira ya kupendeza, labda karibu na pwani.

Mwanamke amevaa kofia na aproni ya samawati na amejawa na umakini akichagua samaki aliyekaushwa. Samaki wengi wametandikwa mbele yake, baadhi yao wakiwa wamefungwa. Watu wawili, mwanamke na mwanaume aliyevaa koti na kofia ya samawati, wamesimama karibu.

Mandhari ni ya ufuo tulivu yaliyo na miti midogo ya mitende kwenye mchanga. Miti mikubwa inaonekana kando upande wa kulia wenye rangi ya kijani iliyokolea. Wingu la rangi ya kijivu limetanda angani. Mawimbi ya bahari yanaonekana kwa mbali.

Soko la samaki ambapo mteja ameshikilia samaki mkuba huku amevalia shati yenye rangi ya samawati. Kando kuna muuzaji akionyesha bidhaa zake. Kuna samaki wengi wamepangwa kwa ustaadi juu ya meza ndefu wakiwa na rangi mbalimbali. Wateja na wauzaji wengine wanaonekana nyuma.

Mwanamke aliyevalia sare ya kinga yenye rangi ya samawati ananyunyuzia Ng'ombe dawa amebeba kifaa cha kunyunyuzia mgongoni chenye rangi ya samawati isiyokolea. Ng'ombe amewekwa ndani ya ngome ya chuma maadhari ya nje yana kavu.

Mtu aliyevaa shati nyekundu na suruali nyeupe amesimama katikati ya shamba la ndizi. Mikungu mikubwa ya ndizi bichi imeshuka kutoka kwenye miti. Miti mingine imeshika ndizi chache zikiwa zimefunikwa na majani mapana. Nuru ya jua inaangaza kupita majani.

Ng'ombe mweusi na mweupe amesimama katika zizi la kufugwa. Maziwa yanatolewa kwa mashine ambayo imeunganishwa kwenye chupa ya chuma. Sakafu ni saruji kunaamba ya chuma ambayo yanaonekana yamefungwa kwa nyaya yakisaidia katika mchakato na utoaji wa maziwa.

Milima miwili ya wali yenye rangi ya kahawia na vipande vya nyama, vimetengwa kwenye sahani. Kila sahani ina ndizi na saladi za nyanya na vitunguu. Kuna bakuli ndogo zenye michuzi mitatu, vinyuaji viwili, moja nyekundu na ingine manjano pia vimepangwa mezani.

Pwani safi yenye miti mingi ya minazi ya mijani kibichi inaonekana miti hio imepangwa kwenye mchaha mweupe nyumba ndogo yenye paa nyeupe inaonekana kando ya mchanga viti vya kulala vimepangwa mbeleya jumba hilo.

Ng'ombe mwenye rangi ya hudhurungi na nyeupe anaonekana katika eneo la kufugwa. Maziwa yanatolewa kwenye chuchu zake kwa kutumia mashine. Maziwa yanakusanywa kwenye mtungi kubwa wa chuma. Ng'ombe wengine wanaonekana nyuma wakiwa na rangi nyeupe na nyeusi.

Mlo umeekelewa katika sahani ya mviringo yenye rangi ya kijani kibichi. Kuna maandazi ama mahamri nne zilizo rangi ya dhahabu. Kando yake kuna sahani lililowekwa mbaazi na kumaliziwa na kumwagiwa tui nyeupe ya nazi.

Mikungu ya ndizi imeanikwa ikiwa na rangi mbalimbali, kuanzia kijani kibichi hadi manjano. Zingine zimeiva kabisa na zinaonekana tayari kuliwa. Chini ya ndizi kuna matunda mengine yamepangwa likiwemo zambarau na njano. Hii inaonekana kama soko ya wazi.

Mikono kadhaa inashikilia nazi tatu changa. Kila nazi imefunguliwa na ina bomba la kunywea. Matunda haya yana ganda la hudhurungi na kijani na nyama nyeupe ndani maji yanaonekana tayari kunywewa.

Maandhari ni ya wauzaji na wateja. Safi ndefu za samaki zimewekwa juu ya kitambaa cha samawati tayari kuuzwa watu kadhaa wamesimama karibu wameshughulikia biashara. Shughuli ni ya soko la wazi.

Mandhari ni ya ufuo wenye mchanga nyeupe kuna nyumba ndogo kadhaa zilizozungukwa na miti nyumba hizo zina kuta nyeupe na paa ya nyasi, majani na mabaki ya mimea yametawanyika kwenye mchanga, miti ya minazi na miti mingine iko karibu na jengo hilo.

Mwanamke amevaa hijab nyeusi na nyeupe, ameketi kwenye kiti akiuza vitafunio , ameshika kijiko kikubwa chenye matundu akichanganya baadhi za vitafunio vilivyochomwa. Chungu kikubwa cha mafuta kinachemka kando yake. Eneo la mauzo linaonekana kuwa la barabara.

Mimea mingi ya minazi iliyopandwa katika ufuo wa bahari. Mchanga mweupe unaenea chini ya miti ukiwa na nyasi ndogo zilizoota katikati yake. Anga lina mawingu na haionekani kama jua linawaka sana.

Sehemu ya ufuo wa mchanga mweupe unaonekana ulioko kando ya maji ya bahari upande wa kulia kuna miti mikubwa yenye mijani mengi inayoota kivuli upande wa kushoto kuna vichaka vidogo vya miti ya minazi. Mchanga unaonekana mtupu na unaoenea mbali.

Karatasi nyeupe imebeba vipande vingi vya viazi vilivyokaangwa. Viazi hivyo vina rangi ya dhahabu na vimetapakaa kote. Michuzi ya rangi ya mekundu imenyunyiziwa juu ya viazi hivi.

Mzee aliyevalia shati ya samawati anauza chakula cha mtaani. Mbele yake kuna vyombo vilivyojaa chakula vilivyopikwa kama vile viazi vya manjano na vibanzi vilivyoandaliwa kwa mchuzi. Barabara iliyo nyuma ina watu kadhaa.

Sahani kubwa yenye umbo ya mviringo na rangi nyeupe lina chakula. Mlima wa wali, vipande vya viazi vilivyokaangwa na kachumbari nyekundu. Rangi za kahawia na dhahabu zinatawala mlo huo. Sahani hilo imeekwa kwenye meza chenye kivuli.

Mchuuzi mwanaume aliyevaa shati yenye mistari ya machungwa amesimama mbele ya meza iliyojaa samaki waliopangwa. Kuna samaki wa aina tofauti wamepangwa kwa uangalifu. Baadhi yao ni wekundu na wengine ni weupe kijivu. Wateja wengine wamesimama nyuma wakifanya biashara zao. Hii inaonekana soko la samaki lenye shughuli nyingi.

Kunguru mweusi amesimama karibu na bwawa la kuogelea lenye maji ya samawati. Ndege huyu anatambaa kwa makini kwenye sakafu ya mawe iliyopangwa kwa muundo wa kufanana na jiwe ya asilia.

Muuzaji samaki, mwanaume mwenye shati ya machungwa na nyeusi na suruali ya samawati anainua samaki mkubwa wa Tuna hili alipime kwenye mizani. Wateja kadhaa wamekaa kando wakisubiri huku samaki wengi wakiwa wametandazwa chini. Wengine wamebeba bidhaa katika soko hili la watu wengi

Kikapu kilichofumwa kimejaa unga mweupe, unga huu umetengenezwa kwa mahindi au shahiri na kuonekana unyevunyevu, taa imetua juu ya kikapu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha jua na ardhi ya mchanga na kuna kasha la chuma la samawati.

Vipimo vya viungo mbalimbali, vikiwemo pilipili, bizari, na unga wengine vimepangwa kwenye vyombo vikubwa. Viungo hivi vina rangi tofauti kama vile nyekundu, njano, hudhurungi na zambarau. Kila container linaonyesha aina yake ya viungo. Kuna watu kadhaa wamejipanga karibu na vyombo hivi.

Mkono unashikilia mkungu wa ndizi ulio na ndizi kadhaa. Ndizi hizo zina rangi ya manjano na kijani. Za manjano zimeiva na zile za kijani hazijakomaa. Zimezungushwa kwenye tawi lenye mshindo. Mandhari ya nyumba yanaonyesha ardhi ya hudhurungi na mimea.

Mrundiko wa vitafunwa 𝑣𝑦a rangi ya dhababu vilivyopikwa vimeekwa juu ya sahani. Vitafunio hivi vinaonekana ku𝑤a 𝑣𝑖mekaangwa na vina umbo la duara dufu na mviringo. Juu yake kuna madoadoa ndogo ya kijani kibichi, ambayo yanaweza kuwa majani ya kitomri au mboga 𝑛𝑦𝑖ngine iliyokatwakatwa.

Bustani yenye utulivu iliyojaa mimea. Miti mirefu ya mianzi inasimama katikati ya picha. Karibu na mianzi kuna kidimbwi kidogo cha maji na mimea ya kijani kibichi inayofanana na nyasi. Njia ya mawe inaonekana kushoto.

Muuzaji samaki mwanaume aliyevaa shati nyekundu amesimama nyuma ya meza yenye samaki wengi waliopangwa. Kuna samaki aina tofauti wamepangwa kw auangalifu. Wateja wamesimama karibu Wakitazama hii inaonekana kama soko la samaki ikiwa karibu na ufuo.

Wanaume wawili wanamwaga maziwa kwenye tanki. Wote wamevaa kofia nyekundu na nguo za kazi. Mmoja wao ameshikilia ndoo kubwa ya chuma akimimina maziwa. Wengine wamesimama kwenye foleni wakisubiri. Duka hilo limejengwa kwa mbao nyeupe na samawati.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati ya zambarau na suruali nyeusi amesimama karibu na shamba la ndizi akishika mkungu mkubwa wa ndizi ambao haijakomaa. Ametazama juu akionyesha jinsi mkungu huo ulivyo mkubwa. Miti mingine ya ndizi imemzunguka na baadhi ya ndizi imeegemea miti mingine. Nyuma yake kuna uzio na jengo dog. Nje kuna mimea kadhaa.

Njia ndogo ya udongo iliyochakaa inayopita kwenye eneo la mimea nyingi. Kuna nyasi ndefu na vichaka upande wa kulia na kushoto wa njia. Mbele kuna nyumba kadhaa zenye miundo tofauti moja iliyo na paa la nyasi na kuta za samawati na nyingine kuta isiyokolea. Miti mikubwa inazunguka majengo haya ikitoa kivuli na mandhari ya asili.

Daraja dogo la mbao linaelekea juu ya maji, lina reli nyeupe za mbao, maji chini ya daraja hili lina mimea, kama vile maua ya maji. Miti mirefu inazunguka yenye majani mengi ya kijani kibichi.

Jani kubwa lenye rangi ya kijani kibichi, linaning'inia juu ya rundo la ndizi changa. Baadhi ya ndizi zinatoa madoadoa machache ya kahawia nayo mengine yanaonekana kuiva yakiwa na rangi ya manjano. Mkunga hiyo ina matunda mengi mabichi.

Sahani tatu zenye umbo ya mviringo zimepangwa juu ya meza nyeusi. Sahani ya kwanza ina mchele mweupe uliopikwa vizuri ya pili mboga za majani ya tatu na ya mwisho ina maharagwe katika mchuzi mzito. yakiwa yamepangwa kwa vipande viwili vya tango. Kwenye pembeni kuna seti ya vijiko na visu vikiwa tayari.

Mandhari ni ya kijani kibichi yenye nyasi iliyokatwa vizuri. Miti kadhaa imepangwa katika umbo la kipekee hapo mbele. Nyuma yao kuna miti mirefu mingi. Njia ya lami inaonekana mbele ikipanda.

Ntati mkubwa mweusi mwenye pembe kali, anashiriki chakula chake na nyani kadhaa wadogo. Anatafuna chakula kilicho chini, huku nyani wakikaribia kwa makini wakitafuta chakula. Hii inakaa kama pori.

Ukuta mrefu mweupe wa matofali unalinda majengo mengine. Majani yananing'inia juu ya ukuta yakifunika sehemu ya paa. Nyuma ya kuta hii kuna miti mirefu na meusi na anga la samawati.

Rundo la mikebe ya plastiki vilivyojaa viungo au dawa vya kuongezea ladha vimepangwa. Baadhi ya vikapu vina rangi ya ngavu kama vile manjano, nyekundu, machungwa, vingine vina rangi nyeusi kama pilipili manga na bazari.

Mikungu mitatu mikubwa ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zimefungwa pamoja. Kundi hizi zinz idadi ndogondogo za ndizi zilizopangwa vizuri. Sehemu la kundi la juu zina ndizi zilizoiva zenye rangi ya manjano.

Ukuta mrefu wa matofali uliokuwa umesimama katikati ya eneo lililojaa miti na mimea. Upande wa mbele, kuna mchanga na nyasi zimeota. Nyuma ya ukuta, kuna miti mingi ya kijani kibichi iliyoungana. Angani la mawingu haikuonekani kuwa jua kali.

Sahani ya mviringo yenye rangi nyeupe imeekelewa mlima wa mchele wenye rangi ya hudhurungi uliokaangwa kwa viungo. Vidonge vya nyama vinaonekana vikizingiria huku kando saladi yenye kachumbari na nyanya zimeekelewa. Juu kuna bakuli yenye mchuzi wa pilipili.

Vipande vya unga vinachomwa katika mafuta yenye joto. Kila moja kina rangi ya kahawia au dhahabu kikiwa kimeloa kwenye kikowevu ama mafuta kinachobubujika. Kikaango kikubwa kimejaa chakula hiki kitamu.

Twiga na nyani wametamzana karibu na uzio wa chuma. Twiga huyo mrefu na shingo ndefu yenye madoa ya rangi ya hudhurungi, huku nyani na ngozi ama manyoya ya kijivu. Wanyama hao wametengwa na mazingira ya kuwaeka uzio. Nyani mwingine anaonekana kwa mbali.

Mikono miwili inashikilia vipande viwili vya mahindi iliyochomwa na kupikwa vizuri iliyo na rangi ya dhahabu. Vipande vya muhogo uliokaangwa na viazi tamu vilivyo juu ya choma vinaonekana.

Mkono wa mapishi unageza mishikaki ya nyama kwenye choma. Mshikaki hiyo inaviungonna inarangi ya chungwa, ukionyesha kuwa imepakwa juzi. Moshi inainuka kutoka kwenye mshikaki, unaonekana kuwa na joto kali.

Bwawa la mchanga lina miti mikubwa yenye umbo la kipekee baadhi ni minazi iliyokuwa, mengine ina shina pana kama mivumo au mibuyu. Kwa mbali kuna majengo ya nyumba zilizofichwa katikati ya mimea nyingi, siku ni ya mawingu na mazingira yanaonekana tulivu na ya kipekee.

Sahani mkubwa mweupe imebeba samaki mzima aliyekaangwa na wa rangi ya hudhurungi, wali wenye nazi na mboga ya kijani na mchuzi ya manjano, juu ya meza kuna kisu na uma pamoja na vipande vya limau, mlo unaonekana mtamu na umemekwa vizuri.

Viungo vingi vya aina mbalimbali vimepakiwa kwa usawa kwenye ndoo na zimepangwa kwa safu. Baadhi miunga mingine ni mbegu. Vina rangi tofauti vya kuvutia kama vile manjano, nyekundu na kijivu. Mandhari ya nyuma inaonyesha vyombo vingi vya plastiki vikiwa vimepangwa.

Simba wawili wamelala chini kwenye nyasi. Simba mmoja mkubwa amelala mbele na mwingine mdogo amejificha nyuma yake akiangalia kamera. Hawa simba wawili wanaonekana kupumzika baada ya safari refu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na majani ya kijani kibichi.

Chakula cha nyama iliyochomwa kimepangwa juu ya sahani kubwa. Nyama hio ikiwa na viungo vilivyonyunyuziwa juu. Michuzi miwili ya pilipili nyekundu imewekwa karibu. Vijiti vya mianzi vimetumika kushikilia vipande vya nyama.

Miti mirefu ya minazi, mimea tofauti, na nyasi ya rangi ya kijani kibichi imesimama kando ya bahari. Nyuma tunaona maji ya bahari yenye rangi ya samawati tulivu. Angani mawingu mazito yanafunika.

Katika msitu , miti wenye shina nene tumbili anaonekana amekaa juu ya tawi lake. Majani mabichi yanazunguka mti na baadhi ya matawi kavu pia yanaonekana. Jua lina penya kupitia majani ikiangazia tumbili huyu. Anga safi ni ya samawati inaonekana juu.

Ng'ombe mweusi na mweupe anakamuliwa maziwa kutumia mashine. Vifaa vyeusi vimeunganishwa kwenye chuchu zake na bomba zinashuka kwenye chombo kikubwa cheupe. Ng'ombe anakula kutoka kwenye hori ilio na ukuta za samawati. Sakafu inaonekana na ujivu.

Vidole viwili vimeshikilia mkungu wa ndizi uliokomaa kabisa za manjano zikionyesha kuwa ziko tayari kuliwa. Zimepangika vizuri na kuunganishwa kwenye bua kuu. Asili ya chini inaonekana labda lami au saruji na nyuma, kuta ya hudhurungi.

Mlo wa wali na samaki umeandaliwa mezani. Mikono inaonekana ikitumia kijiko kikuu kuchota wali unaonekana kuwa umechanganywa na viungo kutoka kwenye sahani kikubwa cha mviringo. Chini kushoto samaki mkubwa aliyechomwa ama kukaangwa amelala kwenye sahani nyeupe. Juu ya picha kuna sahani mbili za ugali mweupe na nyama na kando kipande cha limau.

Mihogo kadhaa yenye rangi ya dhahabu yaliyokaangwa ndani ya mafuta yanaonekana. Yamepangwa ndani ya sanduku yenye rangi ya hudhurungi. Juu ya mihogo hio tunaona vipande vya pilipili vilivyonyunyuziwa vyenye rangi nyekundu.

Sahani ya mviringo imejazwa wali mweupe uliopikwa vizuri. Katikati ya wali kuna bakuli ndogo iliyo na mchuzi wa kahawia wenye mboga za kijani zilizokatwa. Upande wa kulia wa sahani kuna vipande vitatu vikubwa vya nyama vilivyochomwa vikiwa na rangi ya kahawia iliyokolea.

Twiga anapinda shingo yake ndefu akiwa karibu na ukuta wa mawe. Juu ya ukuta nyani kadhaa wadogo wenye rangi ya hudurungi wanatembea baadhi wakiwa karibu na fence ya chuma. Mandhari inaonyesha mazingira ya wanyama pori labda bustani ya wanyama. Mwangaza wa jua unaangazia juu ya wanyama hawa.

Mandazi tano za rangi ya dhahabu zimewekwa kwenye bakuli ya mbao. Zimepangwa juu ya kitambaa cha meza chenye mistari nyekundu na nyeusi. Vyakula hivi vinaonekana vilivyokaangwa. Bakuli lina umbo la mviringo.

Wanaume wawili wamevaa sare nyeupe na kofia za usafi wakifanya kazi ndani ya kiwanda. Mmoja anamimina maji meupe pengine maziwa kutoka kwa chungu kikubwa kwenda kwenye mashine. Mwingine anasaidia huku akitazama kwa makini mchakato huo, Mashine ina skrini za dijitali zenye nambari zinazoangaza. Mazingira yanaonekana safi yakionyesha uzalishaji wa chakula au bidhaa.

Mwanaume mzee alievalia shati la machungwa amekaa nyuma ya meza iliyojaa samaki wapya. Samaki wa aina mbalimbali wenye rangi tofauti kama vile nyekundu, kijivu na fedha wamepangwa vizuri. Taa zinazoning'inia juu ya kibanda zinaangazia bidhaa. Mizani inaonekana upande wa kushoto ikionyesha biashara inayoendelea.

Soko likiwa limejaa bidhaa na watu. Samaki waliokaushwa wamepangwa kwa wingi kwenye vikapu kubwa chini. Wanawake kadhaa wamekaa chini kando ya samaki hawa wakiuza bidhaa, wamevalia vitenge vya majani na kahawia. Mwanaume mmoja amesimama nyuma aliyevalia shati la njano na nyekundu.

Bakuli yenye rangi ya samawati imejazwa maharagwe. Ipo kando ya sahani nyeupe iliyo na maandazi mawili, andazi moja inaonekana imeumwa. Vyombo hivi vimeekelewa juu ya meza nyekundu.

Sahani ya chuma ina nyama iliyochomwa na kupangwa kwenye vijiti virefu. Vipande vya nyama vimepakwa viungo na kuiva vizuri vikionyesha rangi ya hudhurungi iliyokolea. Baadhi ya vijiti vimepangwa juu ya vingine vikifanya rundo la vipande vingi.

Nazi nyingi zilizochongwa maridadi na kupangwa katika stendi ambao yamefunikwa na magunia meupe kutoa kivuli eneo lote. Mbali kidogo kuna magari aina ya tuktuk yenye rangi ya manjano yakipita. Mwanaume mmoja mwenye shati nyeupe anaonekana akitembea.

Mandhari ya pwani ya ufukwe yenye mchanga mweupe unayoenea chini. Ukuta mdogo umejengwa ukitenganisha mchanga na eneo la nyuma. Nyuma ya ukuta kuna miti mirefu ya minazi yenye mijani mingi. Katikati, jengo dogo linaonekana likiwa limejengwa kwa vifaa vya asili. Upande wa kulia vibanda viwili vimejengwa kwa miti na kufunikwa kwa turubai za samawati na nyeupe, vikiashiria maeneo ya kuketi au ya biashara.

Mwanaume aliyevalia shati nyeusi anaonekana akitabasamu huku amebeba mkungu mkubwa wa ndizi mbichi. Mikungu mingine inaonekana mbele yake imepangwa. Kwa mbali kuna majengo na gari yakionyesha mazingira ya soko au barabara yenye shughuli. Mwangaza wa jua iliyopita unaangaza eneo lote

Sahani nyeupe imebeba bakuli ya mbaazi na maandazi. Maandazi hayo yametengenezwa kwa tui la nazi au mchuuzi mweupe na yamepambwa na pilipili mbili za kijani. Maandazi yenye umbo la pembe tatu yamepangwa kuzunguka bakuli.

Sahani nyeupe yenye muundo wa duara dufu imebeba mchele mweupe na nyama ya rangi ya hudhurungi iliyopikwa vizuri na yenye mchuuzi mwingi. Vipande vya viazi vinaonekana ndani ya mchuzi. Pembeni za sahani zina muundo wa dhahabu unaoifanya ionekane maridadi.

Shamba kubwa la migomba linaonekana likiwa na mimea mingi michanga. Majani yalioota ni ya kijani kibichi na yamechomoza vizuri. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rutuba. Miti ya migomba imepandwa kwa mpangilio maalumu. Mandari ya nyuma yanaonyesha miti zaidi ikionyesha upanzi mkubwa.

Mimea michanga imepangwa kwa safu ikiwa ndani ya mifuko nyeusi, kila mche una majani pana ya kijani kibichi. Upandaji huu inaonekana kuwa bustani ya kitalu au shamba la vijana. Mwanga unaangaza juu ya majani ukiyafanya yaonekana safi na wenye afya.

Mlo umepangwa vizuri kwenye sahani nyeupe uliowekwa kwenye meza ya mbao. Samaki mzima amekaangwa na kupakwa mchuzi mwekundu. Pembeni mwake kuna rundo la ugali mweupe na mboga za kijani zilizopikwa. Mwangaza wa kutosha unaangukia chakula kukionyesha rangi na umbo yake vizuri.

Wanawake watatu waliovaa nguo za kitenge zenye rangi ya samawati na nakshi wanashughulika na samaki wengi waliopangwa kwenye meza kubwa nyeusi. Samaki hao wamekaushwa wengine wanashikwa na wanawake hao. Mmoja aliye mbele anashika samaki kadhaa mkononi. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya sokono.

Chakula kimeekwa juu ya sahani nyeupe mviringo. Wali wa udhurungi umepambwa na vipande vya nyama vilivyo pikwa. Ndizi iliyokomaa yenye rangi ya manjano imeekwa kando, vipande vya kachumbari vimeekwa kando ya mchuuzi mwekundu unaoongeza ladha.

Vipande viwili vya shawarma vimewekwa juu ya sahani ya chuma , vibanzi vichache vya viazi na saladi ya kabeji na karoti zimepangwa karibu upande wa kulia , vikombe vitatu vya chuma vina michuzi vitatu tofauti. Kinywaji nyekundu kimewekwa kwenye glasi ndefu.

Fukwe yenye mchange mweupe na bahari pana inaonekana. Baadhi ya mimea ya kijani kibichi imekua kando ya fukwe. Nyasi ndogo zimefunika eneo la kati. Nyumba za mbao na kibanda vinaonekana upande wa kulia. Minazi mirefu imesimama nyuma. Anga ni ya mawingu.

Mkulima alievalia ovaroli ya buluu anaonekana ameketi akimkama ng'ombe mkubwa mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Ndoo ya buluu iliyojaa maziwa chini ya ng'ombe huyo. Ng'ombe mwingine anaonekana nyuma upande wa kushoto na mkulima alievalia shati jekundu akijishughulisha huko pia. Eneo lote linaonekana kuwa zizi la kisasa lenye sakafu ya machujo ya mbao na mabanda ya chuma.

Mikungu mikubwa ya ndizi mbichi yenye rangi ya kijani kimepakiwa kwenye paa la gari nyeupe. Zimefungwa kwenye raki ya chuma. Majani ya ndizi yamefunga chini ya mikungu hio. Gari ni jeupe na sehemu ndogo ya dirisha lake linaonekana.

Mlo wa biriani wenye mchele mrefu wa manjano na machungwa, vipande vikubwa vya kuku, na yai zima la kuchemshwa limewekwa juu ya sahani. Vitunguu vyeupe vilivyokatwa pembeni vinaashiria kachumbari. Mchuzi mzito wa kahawia pia wenye nyama limewekwa chini.

Katika banda la ng'ombe mitungi miwili ya plastiki iliyojaa maziwa meupe imeunganishwa kwenye chuchu za ng'ombe na bomba jeusi. Ng'ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe wamesimama kwenye vibanda. Maziwa yamejazwa karibu nusu kwenye chombo cha mbele. Mifumo ya nyuma ya kufunga ng'ombe inaonekana.

Sinia kubwa chini ina mchele wa hudhurungi wenye viungo, nyama iliopikwa vizuri, mayai na mkate wa mviringo. Juu yake kuna mchuzi mwekundu na bakuli ndogo la saladi. Sahani ndogo ilio juu ina mchele mweupe na kipande cha nyama pamoja na saladi nyekundu na mchuzi.

Sahani mbili yenye wali mweupe na mchuzi wa samaki imewekwa mezani. Mkia wa samaki unaonekana ukichomoza kwenye mchuzi wa rangi ya hudhurungi. Sahani ina muundo mweusi na nyekundu. Mpangilio wa chakula unaonekana wa kuvutia. Kijiko kinaonekana hapo kando.

Mwanamke amevaa rinda ya zambarau na fulana nyepesi ya manjano, amejipinda karibu na chombo kikubwa cha chuma, mwanamme amevaa kofia na shati nyeusi na suruali ya samawati, amemimina maji kutoka kwa mtungi kubwa wa kijani, jua kali linatua kwenye eneo hilo, na ukuta wa udongo unajaza manthari ya nyuma.

Mwanamume amevalia kofia, koti ya samawati na buti nyeusi amesimama karibu na ng'ombe. Ng'ombe hao, wengi wakiwa rangi ya kahawia na nyeupe, wamefungiwa nyuma ya uzio wa mbao. Mtu huyo anaonekana kuwashughulikia wanyama. Eneo lote lina nyasi zenye kijani kibichi.

Samaki wa aina tofauti wamepangwa kwenye mabakuli mengi ya plastiki yenye rangi mbalimbali kama vile samawati, nyekundu na kijani. Baadhi ya samaki wamepangwa katika maji wengine wakiwa wamekaushwa au kukaangwa. Kiasi kikubwa cha samaki kinaonyeshwa kikiashiria biashara kubwa. Watu wachache wanaonekana nyuma labda wanunuzi au wauzaji.

Mwanaume mmoja amevalia shati na kofia ya samawati amesimama kati ya shamba la migomba anaonekana akishika mkungu wa ndizi zilizoiva zikiwa na rangi ya manjano. Migomba mingi yenye majani mapana yanazunguka eneo hilo.

Vipande viwili vya mhogo vilivyokaangwa na kuwa rangi ya dhahabu vimelala juu ya sahani nyeupe. Viungo vyeusi na vyekundu vimenyumyuzia juu yao vikiongeza ladha. Sahani ina nakshi za maua na matunda. Muundo huu unaashiria mlo kitamu tayari kuliwa.

Mti mkubwa wa mibuyu wenye shina nene na matawi yaliyosambaa juu, unaonekana ukisimama kwenye eneo la kijani kibichi. Pembeni kuna mbao wa rangi ya udongo ulioegemea kwenye miinuko mdogo wa mawe na nyasi.

Wali mweupe uliopikwa, umepambwa na vitu vya kijani na nyekundu, inawezekana ni wali wa biriani au wali mchanganyiko wa mboga. Chakula hicho kimeandaliwa vizuri na kuonekana kitamu; sufuria inaonekana nje, kijiko cha nyeupe pia kiko kando

Sahani nyeupe imeshikiliwa mkononi. Kuna mlima wa wali wa kahawia uliopikwa kikamilifu. Kando yake kamba kadhaa wakubwa waliokaangwa wamepangwa vizuri. Saladi yenye mboga za kijani na nyanya inakamilisha mlo. Kipande cha limau kiko tayari kubana. Kuna bakuli ndogo la mchuzi wa rangi ya machungwa. Nyuma yake watu wameketi kwenye meza labda wakila.

Samaki mzima amepikwa kwenye mchuzi mzito wa rangi ya hudhurungi. Mchuzi huo umemwagwa juu ya sahani kutumia kijiko ukinyunyizia mimea michache ya kijani. Chakula hiki kinaonekana kuvutia macho.

Sahani kubwa nyeupe iliyobeba mlo. Rundo la mchele wa rangi ya hudhurungi labda pilau ama wali wa nyama inaonekana upande mmoja. Karibu na mchele kuna ndizi mzima iliyokomaa ikifuatiwa na saladi safi ya nyanya na vitunguu. Tone la mchuzi mzito mwekundu hudhihirika kando.

Mti mkubwa wenye shina pana na mizizi minono inasimama katikati. Majani machache ya kijani yanaonekana yakining'inia kwenye matawi yake. Chini ya mti, ardhi imefunikwa na changarawe nyepesi inayofuatana na nyasi fupi za kijani zinazozunguka eneo hilo. Nyuma ya miti mimea mingine inaweza kuonekana kando.

Mwanamke amevalia rinda la hudhurungi na amesimama katikati ya shamba la migomba akitabasamu na kutizama juu. Karibu naye kuna mizigo mikubwa ya ndizi mbichi tayari kwa usafirishaji. Baadhi ya ndizi zimewekwa kwenye masanduku kuonyesha mchakato wa ufungaji. Mandhari ina miti mingi ya ndizi na mimea mingine ya kijani.

Katika sahani nyeupe iliyo na maua mekundu kuna mbaazi iliyochanganywa na tui la nazi au mchuuzi mweupe. Pembeni yamewekwa maandazi matatu ya dhahabu yaliyokaangwa. Kitambaa chekundu chenye nakshi za kitamaduni kimewekwa chini.

Fukwe yenye mchanga nyeupe inaonekana wazi. Upande wa kulia, maji ya bahari iliyo na mawimbi madogomadogo inaonekana. Upande wa kushoto, mimea yenye kijani kibichi inaonekana. Minazi inaonekana upande wa nyuma kukiwa na manyumba yenye kuta nyeupe na paa nyekundu.

Mwanaume aliyevalia aproni nyeupe na kushikilia kisu kirefu anaonekana kuandaa chakula cha shawarma, nyama kubwa iliochomwa wima, mkate wa chapati unaonekana ukiwa tayari kuwekwa nyama. Vipande vingi vya nyama vilivyokatwa vimekusanyika kwenye chombo cha chuma. Nyuma barabara yenye watu na pikipiki inaonekana ikionyesha mazingira ya jiji.

Viazi vitamu vilivyo na ngozi vimepangwa juu ya charger ya kuchomea. Mahindi safi ya njano pia yanaonekana yakichomwa pamoja nayo. Moto unaonekana chini ya wavu. Mazingira haya yanaashiria maandalizi ya mlo wa kitamaduni.

Mkono uliovaa saa na umevishwa shati ya samawati umeshika mmea wa mahindi. Majani ya mmea yana mashimo yakionyesha dalili za uharibifu. Udongo unaonekana nyuma ya mmea. Pembeni kuna mimea mingine ya mahindi.

Mtu aliyevaa vazi na kofia ya manjano ananyunyuzia ng'ombe dawa. Nyuma yake kuna tanki kubwa la kunyunyuzia la rangi ya njano na samawati lililofungwa mgongoni mwake. Ng'ombe mweusi na mweupe amesimama mbele yake akipokea dawa hio.

Shamba la migomba lililokuwa zuri linaonekana huku migomba mirefu ikiwa imesimama. Matunda mabichi ya ndizi yamening'inia kwenye mti. Njia ndogo inaonekana kupita katikati ya mimea na mtu anaonekana akitembea ndani. Maanthari ni ya kijani kibichi na kuvutia.

Mwanaume aliyevaa kofia ya kujikinga ya pikipiki nyeusi na koti jeusi anapakia maziwa. Anatumia ndoo yenye rangi ya kijani kibichi kumwaga maziwa hayo kwenye mapipa meupe yaliyopangwa kwenye gari la kubeba mizigo yenye rangi ya nyekundu. Mandhari ya jangwa au eneo kame yanaonekana juu.